Mama anaonekana akionyesha kipanguza mapua. Amekiinua juu kwa mkono wake na anaelezea matumizi yake kwa waliopo karibu naye. Kipanguzio hicho kinaonekana kuwa safi na kimetengenezwa kwa vitambaa laini au karatasi maalum.

Dawa hiyo ipo ndani ya kifurushi chake na imeandikwa matumizi yake ni kwa ajili ya kupunguza maumivu, homa na kuvumba mwilini. Imehifadhiwa pamoja na kuonyeshwa kwa matumizi yake.

Watu wanaonekana wakikagua nyumba iliyoanguka wakiwa wamevaa mavazi ya usalama maarufu kama ovaral coats .Wamebeba vifaa vya ukaguzi kama vile mabostola ya kupiwa uimara wa miamba, na camera za kurekodi hali ya jengo.

Ndani ya nyumba hii kuna fuvu la kichwa, vyungu vya udongo , mizizi ya miti mbalimbali, ngozi za wanyama, na dawa za asili zilizohifadhi wa kwenye chupa na vikapu. Pia kuna shanga, manyoya na pembe za wanyama, zilizopangwa kwenye kona ya nyumba.

Kuna muuguzi anaonekana akivuta dawa kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano. Muuguzi huyu amevaa mavazi ya huduma ya afya na anafanya kazi hiyo kwa umakini mkubwa. Dawa hiyo inajiandaa kutolewa kwa mgonjwa kwa njia ya sindano.

Kuna watu wameonekana wamejivaa mavazi maalum na kunyunyiziwa dawa ya kuua mbu. Wametoka kwenye gari maalum lililoandikwa huduma ya kudhibiti mbu na magonjwa yanayosababishwa na mbu kama vile malaria.

Kuna watu wameonekana katika kituo cha kuuza maji wakichota maji. Baadhi yao wamebeba madumu na mitungi wakisubiri zamu yao, huku wengine tayari kujaza maji kwenye vyombo vyao.

Mtoto anawekewa rangi kwa mkono baada ya kutibiwa. Muhudumu wa afya anampaka alama ya rangi kwenye mkono wa mtoto kama ishara kuwa tayari amepokea matibabu. Mtoto anaonekana ametulia huku mzazi wake akiwa karibu naye.

Watu wengi wamepiga magoti, wakiwa wameinua mikono yao juu kwa ishara ya ibada au maombi. Wote wamevaa barakoa wakifuata tahadhari za kiafya. Mazingira yanaitia heshima na kimya, kila mtu akiwa makini kwenye ibaada hiyo.

Eneo hili linaonekana kama boma la mganga wa jadi, zipo calabash zilizofungwa kwa kamba, vibuyu vya asili, vilivyowekwa kwa mpangilio maalum pamoja na kuni, zilizopangwa kwa matumizi mbalimbali ya tiba au tambiko.

Chumba cha upasuaji kilichoandaliwa kwa shughuli za kitabibu kwa usafi na umakini mkubwa. Ndani ya chumba hicho kuna vitanda maalum vya wagonjwa, taa kali za kumulika na vifaa vya kisasa vya upasuaji kama vile visu, mashini za kupima mapigo ya moyo na mashini za hewa ya oksijeni.

Mwalimu ako darasani pamoja na wanafunzi wake. Alionekana akifundisha kwa kutumia ubao, huku wanafunzi wakiwasikiliza kwa makini na kunakili. Wengine walikuwa wakimuuliza maswali ili kufafanua zaidi. Mazingira ya darasa yalikuwa tulivu na ya kujifunza kwa bidii.

Wauguzi wakishughulikia wagonjwa kwa uangalifu na waledi. Wanawapitia dawa kupitia hali zao na wengine wanasaidia kupata huduma nyingine muhimu.

Muuguzi anadunga mtoto sindano kwenye paja. Ndani ya chumba cha kliniki muuguzi amevaa nguo rasmi, safi akitumia sindano pia safi. Mtoto ameshikiliwa kwa uangalifu na mzazi wake au mlezi. Taarifa hii inaonyesha utoaji wa huduma za chanjo kwa watoto.

Madaktari wa meno wanendelea na ujuzi wa afya ya meno ya mgonjwa, huku wakifanya zoezi la kung'oa jino linalo athirika. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha afya bora ya kinywa na kuzuia maambukizi au maumivu zaidi kwa mgonjwa.

Matuktuk na pikipiki zinasumbuliwa na maji ya mafuriko barabarani. Hali hii husababisha usafiri kusimama, magari kushindwa kupita na kuongeza hatari kwa abiria na waendesha vyombo hivyo.

Mama amejifungua watoto wawili mapacha, wakiwa wamelazwa pamoja na mama yao hospitalini. Watoto hao wamelazwa kwenye vitanda vidogo vya watoto wachanga, wakiwa wamefunikwa kwa nguo safi za joto. Wauguzi hapo karibu wakiwahudumia watoto hao kwa kuwapa huduma za awali, kama kuhakikisha wanapata joto la kutosha.

Polisi wanaangalia kwa makini shughuli za kuondoa mabaki ya jengo lililoanguka. Wamevaa sare rasmi na wengine wameshika vifa vya usalama. Mashini kubwa kama Excavators , zinatumiwa kuinua vifusi nakutafuta manusurua au miili.

Mama anachota maji kwa furaha baada ya kufua. Hali hii inaonyesha upatikanaji wa maji safi na salama kwa matumizi ya nyumbani kama kufua na kusafisha. Taarifa hii inaweza kusaidia kufuatilia hali ya huduma za maji katika jamii na umuhimu wake wa kazi za kila siku.

Mama ambaye amejifungua hivi punde akiwa amebeba mtoto mchanga mkononi mwake kwa upendo na uangalifu. Mama huyo amevaa mavazi ya ustalii na anaonekana mwenye furaha na faraja baada ya kujifungulia salama.

Watu wamepanda boti wakivuka maji mengi kwenye mto. Boti limejaa abiria walioketi kwa mpangilio, wengine wakiwa wameshika mizigo yao mikononi, mwendesha boti anasimama kwa akaunti ya mbele.

Madaktari wawili wa meno wameonekana wakiwa wamemchunguza mgonjwa, aliyelala kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno. Wamevaa glove na barakoa, huku wakitumia vifaa maalum, kuchunguza hali ya meno ya mgonjwa. Walionekana wakishirikiana kwa karibu, kuhakikisha uchunguzi unaofanyika vizuri.

Watu wamesimama kwa kushuhudia athari za mafuriko yaliyopatikana kwa kung'oa miti. Maji ya mafuriko yameharibu mazingira kwa kubeba miti mikubwa, magugu na pia kuchangia sana kwa kuharibu mazingira sana.

Bango hili linaonyesha kuwa kuna bidhaa au huduma maalum, inayolenga kutatua matatizo ya kichwa kama maumivu ya kichwa ya mara kwa mara au kipanda uso. Bango linaweza kuwa sehemu ya duka la dawa, kliniki ya tiba mbadala au kampeni ya afya.

Mama amebeba mtoto wake kwa upendo huku muuguzi akimhudumia mtoto huyo. Muuguzi amevaa sare za afya akimhudumia mtoto kwa uangalifu mkubwa. Mama anaonekana kuwa mtulivu akishikilia mtoto wake kwa umakini wakati wa huduma ikiendelea.

Mtu yuko maabara akifanya pahali pa kutengeneza kemikali kwa uangalifu. Amevaa koti, glovu na miwani ya usalama. Anachanganya kemikali tofauti ndani, akiwa akiangalia sana.

Madawa yaliyotolewa kwa ajili ya kutibu maambukizi ya njia ya mkojo baada ya uchunguzi wa sampli ya mkojo. Dawa hizo zimewekwa kwenye pakiti na kuandikiwa majina pamoja na maelekezo ya kuitumia.

Dawa ya chanjo aina ya MMR Vaccine , ikiwa juu ya meza na sindano ya kudungia. Vifaa hivyo vimepangwa kwa mpangilio safi tayari kwa ajili ya utoaji wa chanjo. Mazingira ya meza yanaonyesha usafi na maadalizi mazuri kwa huduma ya afya.

Mama mjamzito akisaidiwa na shosho katika zoezi ya kujifungua nyumbani. Shosho huyu anaonekana mwenye uzoefu akitoa msaada kwa utulivu na umakini mkubwa. Watu wa familia wake walikuwa karibu wakisubiri kwa wasiwasi huku wakihakikisha mama anapata msaada inayohitajika.

Mrembo anadungwa sindano ya chanjo na muuguzi. Muuguzi amevaa vizuri katika sare zake safi kwa taathari zote za kiafya. Mrembo huyu ameketi kwa utulivu, huku akipewa maelekezo mafupi kabla ya kudungwa.

Muuguzi anaandika taarifa kwenye daftari huku akicheka na mgonjwa. Amevaa sare ya wauguzi na glovu mkononi, akiwa ameketi karibu na mgonjwa anayelala kitandani hospitalini. Mgonjwa huyo naye anacheka kwa furaha.

Daktari huyu alionekana makini akihakikisha kiasi sahihi cha dawa kimeingizwa kwenye sindano. Sindano hiyo ilikuwa tayari kuchanjwa kwa mtoto ili kumkinga dhidi ya suruwa, matende na rubella . Huduma hiyo ilifanyika kwa uangalifu na kwa kuzingatia usafi wa hali ya juu.

Watoto wameonekana wakicheza kwenye mitaro yenye taka na uchafu, hali hii ni hatari kwa afya zao kwani wanajiweka kwenye mazingira ya maambukizi ya magonjwa kama kipindupindu, minyoo na magonjwa ya ngozi. Jamii inahimiza kuhakikisha usafi wa mazingira na kuelimisha watoto.

Mhudumu wa afya akiwa na mama ndani ya chumba chenye tarakilishi, kitanda na manguo yaliyopangwa pembeni. Mhudumu wa afya anaonekana akizungumza na mama huyo kwa utaratibu, labda akimpatia ushauri au huduma ya kitabibu.

Dawa ya chanjo ya Measles, Mumps na Rubella ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa maalum katika kituo cha afya. Chanjo hiyo hutolewa kwa watoto ili kuwakinga dhidi ya magonjwa ya Surua, Matende na Rubella. Wahudumu wa afya walionekana wakiandaa chanjo hiyo kwa uangalifu kabla ya kutumika.

Chupa hizi zimepangwa kwa mpangilio kwenye jokofu maalum, la kuhifadhi chanjo ili zisiharibike. Karibu na dawa hizo, kuna vifaa vya sindano, pamba na daftari la kurekodi waliopata chanjo.

Daktari wa miti ya shamba amekuwa akiuza madawa mbalimbali za kienyeji na vifunguo vya tiba asilia. Dawa hizo zimehifadhiwa kwenye vyupa vya plastiki na glasi ambavyo vimepangwa chini kwa mpangilio wa kuvutia mteja.

Kumefanyika maandalizi ya utoaji wa chanjo ya homa katika kituo cha afya. Dawa hizi za chanjo zimehifadhiwa vizuri kwenye friji maalum ili kudumisha ubora wake . Chanjo hii inalenga kuwakinga wananchi dhidi ya ugonjwa hatari unaosababishwa virusi vinanyoonekana na mbu .

Mtu mmoja ameonekana akiwa amepanda pikipiki, huku akinunua bidhaa, aina ya jugu kutoka kwa muuzaji, kando ya barabara. Muuzaji alikuwa amejipanga sana.

Watu wengi wakiwa na wheelbarrow , wamekuja kuchota maji katika eneo ambalo limekauka na kukosa maji ya kutosha. Watu hawa wamebeba madungu na mitungi ya plastiki kwenye wheelbarrow zao, huku wengine wakitembea kwa miguu na vyombo za kubeba maji.

Msichana mdogo anaonekana akisafishwa mikono kwa maji safi karibu na tanki lililoandikwa unicef .Hili ni zoezi la kuhimiza usafi wa mikono kwa watoto kama njia ya kujikinga na magonjwa ya kuambukiza kama kuhara na homa ya matumbo.

Daktari amevaa glovu na barakoa akimung'olea mgonjwa jino kwenye chumba cha kliniki ya meno. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha meno akiwa amefungwa mdomo huku daktari akitumia vifaa kama forceps kung'oa jino.

Watu wengi wameonekana wakiwa kwenye laini wakisubiri kupokea chanjo ya corana . Hii ni sehemu ya jitihada na serikali na sekta ya afya kuhakikisha wananchi wamelindwa dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona . Mwitikio huu mkubwa unaonyesha uhamasishaji mzuri na mwinuko wa jamii kuelewa umuhimu wa chanjo.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa kwa kumwogesha meno kwa vifaa maalum. Daktari amevaa glavu, barakoa na mavazi ya kinga huku akitumia mashine ya kusafishia meno.

Muuguzi ameonekana akimchanja mtoto katika kituo cha afya. Muuguzi huyo alikuwa amevaa sare rasmi na glove zake safi. Hakikisha sindano imetumiwa kwa uangalifu na kwa kufuatia taratibu za kiafya.

Muuguzi ameketi ndani ya nyumba, akiandika taarifa kwenye daftari au fomu. Karibu naye kuna mtoto ameketi kimya akimtazama. Muuguzi amevaa sare ya wauguzi na ameweka vifaa vya kipima joto na kila kitu.

Chupa ya dawa ya chanjo ya Surua pamoja na sindano, imeonekana tayari kwa matumizi. Hii ni hatua muhimu ya maandalizi kwa ajili ya kuwachanja watoto ili kuwakinga dhidi ya ugonjwa wa Surua ambao unaweza kusababisha madhara makubwa kwa afya.

Mkulima shambani akinyunyizia mimea dawa kwa kutumia pump ya mgongoni. Alionekana akitembea safu, kwa safu akihakikisha kila mmea unafikiwa vizuri. Zoezi hili linafanyika kwa lengo la kudhibiti wadudu na magonjwa yanayoshambulia mazao.

Tembe tano za dawa zimepangwa mezani karibu na glasi ya maji safi. Mgonjwa au mtu anayetarajiwa kunywa dawa hizo anaweza kuwa karibu akijiandaa kuzimeza kwa msaada wa maji hayo.

Hii ni dawa ya aina ya antibiotiki inayotumika kutibu maambukizi mbali mbali yanayo sababishwa na bacteria kama vile maambukizi ya koo, pua, mapafu, ngozi na sehemu za uzazi. Dawa hii hutolewa kwa maagizo maalum ya daktari na inapaswa kutumiwa kwa uangalifu ili kuepuka usugu wa bacteria .

Watu wengi wamesimama karibu na nyumba iliyochomeka. nyumba hiyo inaonekana imeungua vibaya. Kuta zimechafuka na sehemu nyingine kubomoka. Baadhi ya watu wanaangalia kwa huzuni, wengine wakichukua picha au video kwa simu zao.

Mgonjwa amelazwa hospitalini akiwa na bandage kichwani na mkononi, ishara kwamba alipata majeraha makubwa yanayohitaji uangalizi wa karibu wa kitabibu. Hali yake inaonyesha kuwa huenda alipata ajali au kupigwa. Hivyo, wahuduma wa afya wanaotoa matibabu ili kupona haraka.

Nyumba ya nyasi ambayo inaonekana kuwa ya kizee na imejengwa kwa nyasi zilizokauka sana. Nyumba hiyo iko mahali penye jua kali na udongo wa vumbi. Nyasi zimebadilika rangi na paa linaonekana kuwa na nyufa au sehemu zilizokaa kuchakaa.

Muuguzi ameonekana akimdunga mtoto sindano ya chanjo, huku mama wa mtoto akimshikilia kwa upole. Hili ni zoezi la afya linalolenga kumkinga mtoto dhidi ya magonjwa hatari kama, polio, surua na kifaduro. Huduma hii ya chanjo ni muhimu kwa kuhakikisha watoto wakuwe na kinga madhubuti na maisha yao ya afya nzuri.

Mgonjwa mmoja analala kitandani huku mwingine ameketi pembeni, akishikilia kichwa kwa maumivu na uchovu. Hali hii inashiria uwepo wa wagonjwa anayehitaji huduma za matibabu katika kituo cha afya au hospitalini. Wagonjwa hawa wanaweza kuwa wanangojea daktari au tayari kupata tabibu.

Dawa ya vitamini D complex ikiwa mezani tayari kwa matumizi. Dawa hii hutimika kusaidia kusaidia kuimarisha mifupa, meno na kinga ya mwili. Inamezwa kwenye chupa yenye maelezo ya matumizi na tahadhari kwa mtumiaji. Inashauriwa itumike kwa ushauri wa daktari ili kuepuka madhara yoyote.

Watu wameonekana wakikusanya takataka katika maeneo ya makazi na barabarani. Walikuwa wamevalia sare zao za kazi na glovu, kwa ajili ya usafi na kujikinga na uchafu.

Kiongozi mmoja anakata utepe au kufungua bomba la maji kwa kwanza kuashiria uzinduzi rasmi wa huduma ya maji. Watu wanashangilia huku maji yakitiririka, ishara ya mafanikio na maendeleo kwa jamii hiyo.

Madawa ya chanjo ya MMR yamepangwa juu ya meza ya hospitali. Kila dawa imo ndani ya chupa ndogo ya kioo yenye maandishi ya kutambulisha. Karibu kuna sindano, pamba na spirit kwa maandalizi ya kuchanja.

Kundi la wamasai limeonekana wakiwa wamejivaa mavazi ya kimila ya rangi angavu. Baadhi yao walikuwa wamebeba vibuyu vya maji vya kienyeji huku wakiendelea na shughuli zao. Mavazi yao na vibuyu hivyo vinaonyesha utamaduni wao wa kipekee na jinsi wanavyoudunisha mila na desturi ya jamii yao.

Katika kituo cha afya watu wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa wanapo subiri huduma mbalimbali. Hali hiyo, inaashiria kufuata tahadhari za kiafya ili kujikinga dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya kuambukiza kama vile, COVID-19 na homa zingine za mfumo wa hewa.

Mtoto mmoja ameonekana akidungwa sindano na muuguzaji katika kituo cha afya. Muuguzaji huyo alikuwa amevaa sare na glove za usafi, akitumia sindano mpya kwa kuadharisha zote za kiafya.

Watu wengi wamekusanyika mahali ambapo nyumba imechomeka moto. Watu wanatazama kwa huzuni, huku wengine wakijaribu kusaidia kutokoa mali zilizobaki.

Chanjo za Amaril Stabilised zimeeekwa juu ya meza. Chanjo hii zimepangwa kwenye vifurishi maalum na zinatumika kwa kinga dhidi ya homa ya manjano. Hakuna mtu mezani kwa sasa, lakini chanjo ziko tayari kwa matumizi au usambazaji.

Mtoto anapewa dawa kwa mdomo. Hii inaeza kuwa sehemu ya huduma ya afya kama vile chanjo za polio au matabibu ya magonjwa mbalimbali. Taarifa hii ni muhimu ili kufuatilia utoaji wa huduma za afya kwa watoto na kuhakikisha wanapata matibabu ya sahihi.

Meza imepangwa madawa mengi ya aina tofauti, pamoja na kijiko na kikombe kidogo. Baadhi ya madawa yanawekwa kwenye chupa za plastiki na nyingine kwenye vidonge vya blista . Kijiko kiko tayari kupima dawa za maji, huku kikombe kikiwa cha kupimia maji ya kukunywa.

Wauguzaji wakidunga watoto sindano za chanjo wakiwa mikononi mwa mama zao, katika kituo cha afya. Wauguzi walionekana waangalifu na walizingatia usafi na taadhari zote za kiafya.

Dawa hii hutumika kuongeza damu mwilini na kusaidia waja wa wazito kuimarisha afya ya mama na mtoto tumboni. Kifungashio kina maelezo ya matumizi sahihi na tahadhari.

Mama amebeba mtoto kwa uangalifu mkubwa. Ameweka mkono mmoja kumshika mtoto mgongoni na mwingine kichwani, kuhakikisha usalama na faraja wa mtoto. Mama anaonekana mwenye upendo na makini, huku mtoto akiwa ametulia vizuri mkononi mwake.

Madaktari wanafanya upasuaji kwa mgonjwa ndani ya chumba cha upasuaji. Madaktari wamevaa mavazi maalum ya upasuaji pamoja na glovu, barakoa na kofia za kufunika nywele. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha upasuaji akiwa chini ya uangalizi wa mashini kwa uhai kama kipima mapigo wa moyo na oksijeni.

Daktari ameketi mezani kwenye chumba cha kliniki, huku mgonjwa akiwa ameketi mbele yake. Daktari amevaa vifaa vya kuandikiwa kama daftari, na anaskiliza maelezo ya mgonjwa kwa makini. Wakati huo daktari anaweza kuwa anaandika maelekezo, historia ya ugonjwa au kumpima na kumshauri mgonjwa.

Madaktari wanafanya zoezi la kumsaidia mgonjwa kwa kutoa vitu vilivyoziba sikio lake. Kwa kutumia vifaa maalum wanahakikisha sikio linasafishwa vizuri ili kurudisha uwezo wa kusikia kwa mgonjwa na kuzuia maambukizi au madhara zaidi.

Leo tumeshuhudia watu wakitembea ndani ya maji, yaliyofurika kama athari ya mafuriko makubwa katika maeneo yao. Maji yamejaa barabarani na kuharibu makazi, huku wakazi wakihangaika kuona mali na maisha yao.

Dawa hii iko kwenye chupa au pakiti na ni aina ya virutubisho vya kuongeza madini ya chuma mwilini. Imetengenezwa na kiteknolojia ya Slow Release ikimaanisha kuwa madini ya chuma hutolewa taratibu mwilini ili kusaidia kuongeza kiwango cha damu kwa watu wenye upungufu wa damu.

Mama mmoja ameonekana akidungwa sindano na mhudumu wa afya katika kituo cha afya. Mama huyu alionekana mtulivu huku muuguzaji akichukua tahadhari zote za afya kama kuvaa glovu na kutumia sindano safi.

Vijanaa wawili wameonekana wakikimbia kwa kasi, baada ya kushambuliwa na nyuki. Wakiwa wanajikingaa kwa mikono na mavazi. Hali hiyo inaonyesha hatari ya kushambuliwa na nyuki hasaa wanaapochokozwa au pale wanapoisi tishio.

Daktari anamchunguza mtoto mchanga, aliyezaliwa kwenye chumba maalum cha kuhifadhi watoto, waliozaliwa kabla ya tarehe kikamili kufika. Daktari amevaa glovu na mavazi ya kujikinga, akitumia vifaa vya kitabibu kumwangalia mtoto hali yake.

Magari yamekwama barabarani baada ya kuathiriwa na maji mengi yanayotiririka. Baadhi ya magari yamezama hadi nusu na matairi mengine yamezimika na madereva wanasimama pembeni wakitafuta msaada.

Boksi hili limechorwa kwa rangi ya kuvutia na linaeleza matumizi ya dawa hiyo kwa kuimarisha afya ya kuongeza vitamin D12 mwilini. Pembeni ya boksi, kuna vidonge au kapsuli zilizo ndani ya paketi maalum.

Mgonjwa ameshika kifua chake kwa maumivu, huku daktari akimdunga sindano kwa uangalifu. Daktari amevaa glovu na anatumia vifaa safi vya kutabibu. Mgonjwa anaonekana kuwa na hali ya udhaifu, lakini anapata huduma kwa umakini na kwa kutofuatilia usalama wa afya yake.

Mafuriko makubwa yameonekana yamebomoa nyumba kadhaa katika kijiji kimoja. Baada ya nyumba ziliokuwa zimeporomoka kabisa, huku zingine zikibaki na mabaki ya kuta na paa. Wakaazi wa eneo hilo walionekana wakiangalia kuoka na kuchoka sana.

Mtu yuko ndani ya chumba hospitalini akiguza vifaa mbalimbali vilivyopangwa mezani, baadhi ya vifaa hivyo ni mashine za uchunguzi, glovu, pamba na sindano. Mtu huyu anazunguka huko na kule akichunguza kwa makini kila kifaa.

Kijana na mwanamke wameonekana wakiwa wameathiriwa na maji baada ya mafuriko. Mavazi yao yalikuwa yamelowa kabisa na walionekana kuchoka. Walikuwa wakitafuta sehemu salama kuepuka athari zaidi. Msaada wa dharura ulionekana kuhitajika kuwasaidia kupata makaazi na chakula.

Mama mmoja anadungwa sindano na mtoa huduma ya afya katika kituo cha kliniki. Alionekana ametulia huku mtoa huduma akihakikisha anazingatia usafi na tahadhari zote.

Msitu unaungua moto mkubwa huku moshi mzito ukipanda angani. Miti mingi imeanza kushika moto na moto unasambaa kwa kasi kutokana na upepo. Wanyama na ndege wanaonekana kukimbia maeneo ya moto huo.

Mgonjwa amelazwa hospitalini na madaktari wamemuekea oksijeni, kumsaidia kupumua. Vifaa vya uangalizi vimeunganishwa huku wauguzaji wakifuatilia hali yake kwa karibu, ili kuhakikisha afya yake inaamirika.

Mama anaonekana akinawisha mkono kwenye mfereji wa maji safi. Zoezi hili linaonyesha umuhimu wa kudumisha usafi wa mkono, ili kujikinga na magonjwa ya kuambukizwa kama vile, kuhara, homa ya matumbo na kipindupindu.

Katika chumba cha huduma ya afya ya meno, wagonjwa walionekana wakihudumiwa na madaktari wa meno. Chumba hicho kilikuwa na vifaa maalum, kama kiti cha meno, mashine za kusafisha na kutibu meno, pamoja na taa za mwanga mkali wa ajili ya uchunguzi wa kinywa.

Leo tumeshuhudia wakulima wakinyunyizia mimea yao dawa mashambani ili kuzuia wadudu na magonjwa. Waliwaona wakitumia pump maalum huku wakivaa mavazi ya kujikinga na kemikali.

Mtu mwenye ulemavu wa viungo akitoka msalani kwa msaada wa fimbo yake. Alionekana akiwa makini kutembea na kuhakikisha anajiweka salama. Mazingira ya msalani yalionekana kwa rafiki kwa watu wenye ulemavu.

Daktari anaingiza madawa mbalimbali ndani ya boksi maalum ya kuhifadhiwa dawa. Alionekana akipanga vidonge na shindano kwa mpangilio mzuri ili kuhakikisha usalama wa urahisi wa kuyatumia.

Mto umejaa maji kupita kiasi, kufuatia mvua kubwa ilionyesha. Maji yalikuwa yanatiririka kwa kasi yakivuka kingo na kutishia maeneo ya karibu.

Madawa mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu ya Zephaniah Life Herbal Clinic. Madawa hayo ya asili yamewekwa kwenye chupa na paketi zenye maelezo ya matumizi. Wahudumu walionekana wakihakikisha majina ya dawa na kuhakikisha kila dawa imewekwa mahali iliyostahili.

Madawa yamepangwa katika vyupa mbalimbali vya dawa. Miongoni mwa madawa haya kuna Fermented Vitamin D3 inayosaidia kuimarisha mifupa. Pia kuna Bone Restored with Vitamin K inayosaidia kujenga na kulinda afya ya mfupa. Vile vile kuna Vitamin D without UV damage inayosaidia kuongeza vitamin D .

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa wa meno ndani ya chumba cha kliniki ya meno. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno huku kiti hicho kikiwa kimeinuliwa kwa mkao wa matibabu. Daktari amevaa glovu, barakoa na miwani kwa ulinzi, ukitumia vifaa vya kifaa, cha kuchimbua kifaa cha kuchunguza meno.

Mama amebeba mtoto na anaongeleshwa na mhudumu wa afya. Mhudumu huyu, anamuuliza maswali kuhusu hali ya mtoto na huduma zilizohitajika kwa mtoto vilivyo hasa.

Daktari anaangalia sikio la mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum kama otoscope , daktari amevaa kifaa cha kichwani kwa mwanga ili kuona vizuri ndani ya sikio, mgonjwa ameketi kimya, huku daktari akichunguza kwa umakini, kutofautisha tatizo kama maambukizi, uvumbi na uchafu.

Mama amebeba maji mabegani kwenye mtungi huku akibeba mtoto mbeleni kwenye kitambaa kwa tumbo. Mama huyu anatembea kwa bidii kutoka kisimani kwa kuchota maji ya nyumbani. Mtoto amefungwa vizuri kifuani mwa mama akiwa mtulivu, akisubiri kufika.

Dawa hiyo imo ndani ya chupa ndogo ya kioo yenye maandishi ya kutambulisha. Pembeni kuna sindano na pamba, tayari kwa kuchanja. Meza hiyo ni safi na imeandaliwa kwa shughuli ya chanjo ya watoto dhidi ya surua, matubwitubwi na rubela.

Viongozi wa serikali wameonekana wakizindua mradi wa maji katika kijiji kimoja. Walikuwa wamekusanyika pamoja na wanakijiji kushuhudia uzinduzi huo rasmi. Mmoja wa viongozi alifungua bomba la maji, ishara ya kuanzisha huduma hiyo ya wananchi.

Katika boma la mganga wa kienyeji, kuna pembe mbalimbali, vyupa vyenye dawa za kienyeji, mitishamba pamoja na bibilia. Hii inaonyesha machanganyiko wa tiba za jadi na imani za kidini ambapo mganga huyu anatumia dawa za asili pamoja na mafundisho ya bibilia kuwahudumia wateja wake kwa afya na uponyaji wa kimwili na kiroho.

Mzee ameketi nje ya nyumba huku wahudumu wawili wa afya wakimhudumia. Mhudumu mmoja anampima joto kwa kutumia kipima joto cha kidijitali akiwa makini kuhakikisha afya ya mzee huyo. Mhudumu wa pili anaangalia mashine nyingine inayoweza kuwa kipima cha pressure au kisukari ili kumwangalia mgonjwa.

Watoto wawili wameonekana wakinawa mikono kwenye bomba la maji. Walitumia sabuni kusugua mikono yao kwa umakini, ili kuhakikisha usafi. Hii inaonyesha umuhimu wa kuwa mikono, ili kujikinga na magonjwa kama vile kipindupindu na homa ya tumbo.

Wauguzi wawili wanapanga chumba cha kutibu wagonjwa. Wanaandaa vitanda, wanapanga vifaa vya matibabu kama sindano, glovu na dawa kwenye meza maalum. Wamevaa mavazi ya afya na glovu kwa usafi na kinga.

Pipa la taka hospitalini linalojaa chupa za madawa zilizotumika. Pipa hilo, limetengwa mahususi kwa ajili ya kutupia taka hatarishi za hospitalini.

Stamaril ni chanjo inayotumika dhidi ya homa ya manjano na kabla ya kutumika lazima ichanganywe vizuri kwa njia ya reconstitution kwa kutumia dilutant maalum. Wauguzaji wa huduma wa afya, huunda dawa hii kwa umakini kabla ya kutumia kwa mgonjwa kwa sindano.

Mgonjwa anafanyiwa uchunguzi wa scanning hospitalini na daktari akitumia kifaa maalum kuchunguza sehemu ya mwili wa mgonjwa ili kubaini tatizo. Mgonjwa amelala kitandani huku mashini ikiendelea kuchunguza picha za ndani ya mwili wake sahihi zaidi.

Daktari wa meno akimng'olea mgonjwa jino katika chumba cha clinic . Daktari huyo alikuwa amevaa glavu na vifaa maalum vya kutibu meno, huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu.

Daktari anabeba sindano na dawa kwenye chupa maalum, akivuta dawa kwa kutumia sindano hiyo kwa uangalifu. Hii ni hatua ya maandalizi kabla ya kupatia mgonjwa chanjo, dawa ya sindano au tiba nyingine ya haraka, inayohitaji kuangaziwa mwilini moja kwa moja.

Mama mmoja ameleta nguo za mtoto kwa mama aliyefungua hospitalini. Nguo hizo zimefungwa vizuri kwenye mfuko wa mkeka mdogo wa kitambaa. Mama aliyejifungua amebeba mtoto kitandani huku akitabasamu kwa furaha anapopokea zunguo hizo.

Mama huyu amebarikiwa na zawadi ya mtoto mchanga aliyezaliwa hospitalini. Furaha na matumaini ya maisha mapya yanaonekana waziwazi usoni mwake ishara ya uzazi salama na huduma bora za afya.

Vyupa viwili vikiwa na chanjo ya One Dose Yellow Fever Vaccine zimeekwa juu ya meza. Pembeni ya chanjo hizo kuna sindano mpya, glavu safi za kutumika, na dawa nyingine zilizopangwa kwa utaratibu.

Daktari akimpatia mtoto dawa kutumia kifaa maalum cha kupitisha dawa kwenye mapua. Daktari alionekana makini kuhakikisha dawa inaingia kwa usahihi bila kumdhuru mtoto. Mama wa mtoto alikuwa karibu akimtuliza wakati wa zoezi hilo.

Mkono wa mhudumu wa afya umevaa glavu akiwa ameshika chanjo ya yellow fever pamoja na sindano, chanjo hiyo iko kwenye chupa ndogo yenye maandishi yanayoosha jina na maelezo ya dawa.

Mtu mmoja anasukuma mwenye pikipiki aliyekwama kwenye sehemu yenge mafuriko. Pikipiki hiyo ilikuwa imebeba vibuyu ambavyo vilionekana vikitisika kwa maji yaliyo tanda barabarani. Wawili hao walionekana wakijitahidi kwa nguvu kuvusha pikipiki hiyo bila kuguza mizigo yao.

Dawa hii hutumika kusaidia watu wengi, viwango vya chini vya vitamin D mwilini, ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa, meno, na kinga ya mwili. Taarifa hii inaweza kusaidia kufuatilia matumizi ya virutubisho vya afya na kuhamasisha matumizi sahihi kwa ushauri wa wataalamu wa afya.

Vibuyu vingi vya maji vimepangwa kwa mstari, huku watu wakiwa wamesimama karibu wakisubiri zamu yao. Baadhi ya vibuyu ni vya plastiki vya rangi tofauti na wengine wamebeba ndoo. Watu wamevalia mavazi ya kawaida, wakizungumza polepole wakisubiri huduma ya maji.

Daktari ameonekana akimpatia mteja dawa katika chumba Cha matibabu. Daktari huyo alielezea matumizi sahii ya dawa hiyo, pamoja na maelekezo ya dozi. Mteja alisikiliza kwa makini na kupokea dawa hiyo kwa heshima.

Dawa hiyo hutumika kuwachanja watoto dhidi ya suruwa, matende na rubella . Wahudumu wa afya walionekana wakiandaa sindano kwa uangalifu kabla ya kutoa kwa mtoto waliokuja kupata chanjo.

Daktari akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya kutembea. Daktari amemshika mgonjwa kwa uangalifu, akimhimiza, hatua kwa hatua ili ajiamini. Mgonjwa anaonekana kuwa na udhaifu, lakini anajitahidi kutembea kwa msaada wa daktari.

Madaktari wanachunguza mgonjwa hospitalini. Wamemzingira kitanda cha mgonjwa wakimuuliza maswali kuhusu hali yake ya afya. Madaktari wanapima mapigo ya moyo, pressure na kuangalia dalili nyingine za ugonjwa.

Chupa hii ni ndogo, imeandikwa jina Poliovac na ina matone ya dawa ya chanjo. Huwa inafadhiwa kwenye jokofu kwa ubaridi ili kuhakikisha ubora wake. Wahudumu wa afya hutumia chupa hii kumpa mtoto matone mdomoni kama njia ya kuzuia maambukizi ya polio.

Muuguzi anashika mguu wa mtoto ambaye ameugua, akifanya uchunguzi au matibabu ya jeraha. Mtoto analia kwa maumivu huku akiwa amekumbatiwa na mama yake anayemfariji.

Dawa hii hutumika kwa chanjo ya mgonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Imefungwa kwa chupa mdogo iliyo na maandishi, yanayoonyesha jina la chanjo na maelezo ya matumizi. Pembeni kuna sindano imeekwa chini.

Dawa hii inalenga kutibu au kupunguza dalili za ngiri sugu, ambayo ni hali ya uvumbe au kupanuka kwa sehemu ya tumbo kutokana na udhaifu wa misuli ya tumbo. Mara mingi dawa kama hizi hutumiwa kwa tiba ya awali kabla ya uamuzi wa upasuaji.

Mtoto mdogo akiwa amesimama akitazama kwa mshangao jengo lililoanguka, alionekana akiwa huzuni, huku akishikilia mkono wake, mabaki ya jengo hilo yalikuwa yamesambaa na watu wachache walikuwa karibu wakiangalia athari ya ajali hiyo.

Nyumba ya mganga ambayo imechakaa na kuzeeka, ndani kuna viumbe wengi kama buibui na nzi huku kuta na dari zikiwa na nyufa. Pia kuna karatasi nyingi zimetupwa na zingine zinatapakaa sakafuni. Baadhi zikiwa za maandishi au michoro ya dawa za jadi.

Dawa hii hutumika kuongeza kiwango cha madini ya chuma mwilini na kutibu upungufu wa damu. Maelekezo ya matumizi yalionekana kwenye kifungashio yakisisitiza matumizi sahihi kwa ushauri wa daktari.

Watu wengi wamekusanyika kwenye ukumbi wa Kenya HIV/AIDS Business Counsel kwa ajili ya mkutano. Baadhi wamevaa mavazi rasmi ya biashara wengine sare za taasisi mbali mbali. Ukumbi kuna mambo yenye mabadilisho ya Kenya HIV/AIDS Business Counsel na ujumbe kuhusu mpangilio dhidi ya ukimwi.

Hii ni chanjo inayotolewa kwa watoto ilikuwakinga dhidi ya magonjwa ya surua na rubela. Chupa hiyo ilikuwa safi na imehifadhiwa kwenye kifaa cha kuhifadhi dawa kwa ubaridi unaofaa. Wahudumu wa afya walionekana wakitumia hizo dawa vizuri.

Mtoto anadungwa sindano ya chanjo na mhudumu wa afya, mtoto ameketi kwa utulivu kwenye paja la mama yake, huku mhudumu akiwa amevaa sare safi za huduma.

Mama anakaa chini akishona barakoa kwa kutumia sindano na uzi, anajipanga vizuri huku akishikilia barakoa kwa mikono yote na akipenya sindano kwa ustadi. Pembeni kwa vipande vya barakoa na uzi wa rangi tofauti tayari kwa kushonwa.

Ajali ya lori imeonekana kutokea barabarani na watu wengi wamekusanyika eneo hilo kushuhudia tukio hilo. Lori hilo lilikuwa limepinduka na baadhi ya bidhaa zimebebwa zilizopatikana barabarani, baadhi ya watu walionekana wakijaribu kusaidia waathiriwa.

Daktari wa macho anaendelea kumhudumia mgonjwa kwa kutumia mashini maalum kuchunguza afya ya macho yake. Zoezi hili ni muhimu kwa kubaini matatizo ya kuona mgonjwa ya macho na kupatia mgonjwa tiba au miwani inayofaa ili kuboresha uwezo wa kuona na maisha bora.

Daktari huyu anavaa koti jeupe, glovu za mikononi na barakoa ya uso kwa ajili ya usafi na kujikinga na maambukizi. Anafungua vizuri koti lake na kuhakikisha vifaa vyote vya kinga vimevaliwa ipasavyo, kabla ya kuhudumia mgonjwa.

Muuguzi anavuta dawa kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano, ndani ya chumba cha matibabu. Alionekana makini kuhakikisha kiasi sahihi cha dawa kinachochukuliwa, kabla ya kuhudumiwa mgonjwa.

Shamba la mahindi linaonekana limejaa nzige wengi, waliokalia majani na mashine ya mimea, huku wakila na kuharibu mimea kwa kasi. Baadhi ya mahindi yamekatika na majani yamekauka kutokana na uvamiaji huo.

Wauguzi wawili wanaendelea na kazi hospitalini. Mmoja anamhudumia mtoto mchanga kwa upole na uangalifu akihakikisha mtoto yule salama na mwenye afya. Muuguzi mwingine anapanga na kusafisha chumba ili kiwe safi na tayari kwa wagonjwa wengine.

MMR ni chanjo ambayo inatumika dhidi ya surua, kipindupindu na matumbwitumbwi. Chanjo hii iko ndani ya chupa ndogo ya kioo iliyoandikwa MMR Vaccine na huifadhiwa kwenye jokofu kwa ubaridi maalum ili isiharibike.

Baba amebeba mtoto mchanga kwa furaha baada ya mama kujifungua. Baba huyo anaonekana mwenye tabasamu na hisia za furaha kubwa. Mtoto amefunikwa kwa kitambaa safi na pembeni mama anakaa akitazama akipumzika.

Boksi la dawa ya chanjo ya surua kwa watoto wa miezi kumi na mbili limeonekana pamoja na sindano zilizotayarishwa kwa ajili ya kuchanja. Hii si sehemu ya kampeni ya chanjo inayolenga kulinda watoto dhidi ya ugonjwa wa surua ambao unaweza kusababisha madhara makubwa kiafya.

Hii ni dawa inayotumika kutibu matatizo ya afya ya akili kama vile schizoprenia na matatizo ya hisia. Kifurisho hicho kilikuwa na maelezo ya matumizi na tahadhari kwa watumiaji. Dawa hii hutolewa kwa ushauri wa daktari ili kuhakikisha matumizi salama na sahihi kwa mgonjwa.

Wanafunzi wanasoma darasani huku mwalimu akiwa mbele ya ubao pamoja na mwanafunzi mmoja. Wanafunzi wameketi kwenye madawati yao wakiwa na vitabu na madaftari wakifuatilia kwa makini. Mwalimu anaandaa kwenye ubao au anaeleza somo kwa kutumia vifaa vya kufundisha kama kitabu au ramani.

Hii ni nyumba ya mganga wa jadi ambayo imejaa vitu vya kutisha. Ndani kuna vinyago vya vya sura za ajabu. Mafuzu ya wanyama, ngozi za nyoka , viungu vya dawa na picha za kitamaduni. Ukutani kuna mafundo ya nyuzi na vitu vya imani vya kienyeji.

Madawa au virutubisho vya kusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Maandishi kwenye boxi yalikuwa wazi yamepangwa kwa rangi zinazo vutia. Bidhaa hizi huenda zilitumika kwa watu wanao kumbwa na matatizo ya msongo ya mawazo na kuchoka ki akili.

Jengo kubwa limeoneka likiwa limeanguka na kubomoka kabisa. Watu wengi wamekusanyika eneo hilo wakitazama kwa huzuni wa mshangao. Baadhi ya hao watu walionekana wakijakiribu kusaidia kuokoa waliokwama kwenye kifusi huku wengine wakiwaita wahudumu wa dharura.

Muuguzi anaonekana akimhudumia mtoto mchanga ndani ya chumba kidogo cha huduma maalum kwa watoto waliotangulia kuzaliwa kabla ya wakati. Chumba hiki kina vifaa vya kumsaidia mtoto kupata joto la kutosha, oksijeni na uangalifu wa karibu. Huduma hii ni muhimu kwa kuhakikisha watoto njiti wanapata nafasi ya kukuwa na afya bora zaidi.